Vifungashio ambavyo vimebeba virutubisho muhimu, vinavyo weza kurutubisha ardhi, na kuifanya iweze kufaa kwa kilimo ikiwa vifungashio vinamaelezo yanayosaidia kueleza ni ardhi gani ambayo inafaa kurutubishwa kwaajili ya kilimo cha zao la viazi na vitunguu.

Duka lenye uwepo wa dawa tiba zilizosheheni kwa wingi zenye maelezo na picha zinazotoa maelekezo juu ya matumizi sahihi ya dawa hizo, ikiwa kuwa na faida kwa mifugo katika kuhakikisha inakua salama dhidi ya magonjwa hatari yanayowakabili.

Moja ya dawa tiba inaytumiwa na wafugaji kutibu mifugo, ikiwa imejazwa katika chupa ya glasi inayowezesha dawa hiyo kuwa na ubora utakaotumika kutibu wanyama kama vile ng'ombe, farasi na nguruwe ili kuwafanya wawe na afya bora.

Moja ya dawa itumikayo kutibia wanyama ijulikanayo kama "PET D", yenye maandishi madogo madogo, na baadhi ya picha za wanyama wanaopata tiba kutokana na dawa hii, ikiwa dawa hutumika kuuwa minyoo ambao huwa na madhara ndani ya mwili wa mnyama.

Duka la dawa za wanyama lililopangwa kwa usahihi unaotokana na mpangilio wa makabati yaliyobeba dawa zilizopangwa kwa makundi hali ambayo humrahisishia mfanya biashara kutambua kwa haraka aina ya dawa anayohitaji mteja.

Mfanyabiashara ambaye anauza dawa tiba kwa ajili ya mifugo akiwa katika duka lililosheheni vifungashio, makopo na viroba vyenye dawa zinazotumika kwa tiba kwa ajili ya kuwatibu wanyama wanaokabiliwa na changamoto mbalimbali za magonjwa.

Moja ya boksi la dawa aina ya "R-Worm" ambalo lina dawa inayotumika kutoa tiba kwa wanyama mbalimbali wakiwemo ng'ombe, farasi, na kondoo; ambapo dawa ya "R-Worm" huingia ndani ya mwili wa mnyama na kuua minyoo ambayo huwa na madhara katika mwili wa mnyama.

Kopo la dawa ya mifugo hususani kuku, ambapo kopo linajieleza kutokana na picha na maelezo mafupi yanayoeleza, jinsi ya kutumia na ni aina gani ya mfugo unaotibiwa na dawa hiyo, hali ambayo humsaidia mfugaji kutambua matumizi sahihi ya dawa.

Moja ya dawa ya mifugo aina ya DEKTOMAX yenye maelezo mafupi yanayoelezea matumizi ya dawa na picha ya wanyama wakiwemo kondoo na ng'ombe ambao ni moja ya wanyama wanaotibiwa kutokana na dawa hiyo na kuwaacha wakiwa salama.

Moja ya dawa tiba ya mifugo ijulikanayo kama "Bimectin Plus" iliyokuwa na maelezo mafupi yanayoelezea kwa undani dawa hiyo, na michoro ya wanyama wakiwemo: ng'ombe, mbuzi, na nguruwe; ikiwa ni baadhi ya wanyama wapatao tiba kutokana na dawa hiyo.

Moja ya kifungashio kilichobeba dawa ya mifugo, chenye maelezo mafupi kwa nje, na michoro inayosaidia kueleza kwa undani kuhusu dawa hiyo, ikiwa dawa hutumika kuua wadudu watambaao katika mwili wa mbwa, ambao huleta athari.

Dawa ya mifugo iliyowekwa katika kopo jeupe na wataalamu, likiwa na maelezo yanayotoa taarifa kuhusu matumizi ya dawa. Pia, kopo la dawa lina picha za wanyama na ndege, wakiwemo ng’ombe, kondoo, mbuzi na kuku, ikiwa ni baadhi ya wanyama na ndege wanaotibiwa na dawa hii.

Wakinamama ambao wapo katika mavuno, katika moja ya shamba lililosheheni kahawa ambayo ni moja ya zao la biashara, ambalo limekuwa na faida mbalimbali kwa mkulima na wanunuzi, ikiwa kujikwamua kiuchumi ni moja ya faida anayoipata mkulima kutokana na zao hilo.

Wakulima wa rika tofauti wakiwa katika shamba lenye uwepo wa zao la biashara lijulikanalo kama nyanya, ikiwa baadhi ya nyanya zimeiva katika shamba hilo zikisubiri mavuno kwa ajili ya matumizi; ambapo, watu hununua zao hilo la nyanya kwa ajili ya mapishi.

Mkulima aliyevalia sare maalumu, akiwa katika shamba anafanya mavuno ya za la biashara, lijulikanalo kama ndizi. Ikiwa amekata moja ya mkungu, ambapo ni mwendelezo wa mavuno anayofanya katika shamba lake ambalo ni chachu ya maendeleo.

Zao la biashara maarufu kama hoho likiwa katika shamba ambalo limezingatia mfumo wa kilimo cha kisasa, ambao umekua na faida na matokeo chanya, ikiwa mkulima amepitisha mirija inayosafirisha maji katika kila mche, hali ambayo hupelekea mazao kuimarika.

Kilimo cha zao la biashara aina ya kahawa, kinacholimwa katika moja ya shamba ambalo lina uwepo wa watu wenye wajinsia ya kike, ambao wanafanya mavuno ya zao hilo bora, ambalo limekuwa linapendwa na watu wengi kutokana na kuwa na faida mbalimbali.

Moja ya mkulima ambae ananufaika kutokana na kilimo cha ndizi na kuzivuna ili kuziandaa kwa mauzo, hali ambayo husaidia kujikwamua kiuchumi kwa mtu mmoja mmoja na pia, limekua na faida kwa nchi kutokana na kupendwa na watu na kuwa na walaji wengi.

Zao la biashara aina ya tango, likiwa limezaliana kwa wingi katika shamba, ambapo mkulima, anakagua ubora wa zao hilo, ili kuliandaa moja kwa moja kwenda sokoni, kwaajili ya kupata wanunuzi , watakaoweza kununua, na kumfanya kujiingizia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike aliyevuna kwa wingi zao la biashara lijulikanalo kama mahindi kutoka katika shamba lililopo nyuma yake ambapo, amejaza mahindi katika kiroba na kujitwisha kwenye kichwa tayari kwa kuanza safari ya kuyahamisha kutoka shambani kwenda sokoni kwa ajili ya mauzo.

Matenga yaliyobeba zao la biashara aina ya nyanya zilizosheheni kwa wingi, zikiashiria mavuno yanayo fanywa kwa wingi na wakulima katika shamba. Ambapo zao linaandaliwa kwa ajili ya kupata wanunuzi. Pia inaaminika zao limekua na wanunuzi wengi kutokana na kuwa na uhitaji wa watu wengi katika jamii.

Wakulima wa zao la biashara aina ya nyanya wakiwa katika mavuno tayari kabisa kuyaandaa kwa ajili ya kupata wateja, ambapo wakulima wana vifaa vitakavyoweza kuweka nyanya wanazozivuna, vifaa ambavyo vinasaidia kutoa bidhaa shambani na kupeleka sokoni ili kupata wanunuzi.

Mkulima akichuma papai lililoiva katika moja ya shamba lililolimwa zao la biashara. Pia shamba lina miti mingi iliyosheheni matunda ambayo ni zao la biashara, ambalo mkulima anatarajia kuvuna kwa ajili ya kupeleka sokoni, ili kupata wateja.

Zao la biashara aina ya mpapai lililozaliana kwa wingi, hali amabayo inatokana na mkulima kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, ambapo amepitisha mirija inayofikisha maji katika kila mpapai, hali ambayo inapelekea kupata bidhaa bora inayofaa kwa soko la biashara.

Moja ya zao la biashara aina ya viazi, likivunwa na watu wa jinsia tofauti tofauti, katika shamba ambalo lina ardhi yenye rutuba ambayo inasaidia kupata bidhaa iliyo bora, ambayo inaweza kuwa na wateja wengi katika soko la biashara.

Zao bora la biashara aina ya mapapai, lililolimwa katika shamba lenye udongo wenye rutuba. Hali ambayo inathibitika kutokana na mapapai yaliyozaliana kwa wingi katika shamba lililopandwa kwa ustadi, ambapo inapelekea kupata mazao mengi yenye faida kubwa.

Moja ya mama aliyevuna kwa wingi zao la biashara lijulikanalo kama mahindi, ikiwa ameyaanika katika turubai ili liweze kupigwa na jua ikiwa ni moja ya njia ya kuliandaa kwa ajili ya kulipeleka kwa wanunuzi liweze kununuliwa.

Zao la biashara aina ya karoti, lililovunwa kwa wingi na mkulima, likiwa tayari kwenda sokoni, ili kupata wanunuzi watakaoweza kununua, kwaajili ya matumizi ya nyumbani. Wakitumia kama kiungo ambacho, kinaongeza ladha , na kufanya chakula kiwe kitamu zaidi.

Zao la biashara ambalo lipo katika mauzo kwenye moja ya barabara likisubiri wateja kutoka sehemu mbalimbali muuzaji amefunga mazao yake katika magunia na kukaza na kamba ya katani ili kuepuka ghazia kumwaga viazi hivyo.

Zao la biashara aina ya mahindi linalovunwa na wakulima wa jinsia tofauti, wakiliandaa kwa ajili ya mauzo ambapo litaenda sokoni ili kupata wanunuzi watakaoweza kununua zao hilo na kumfanya mkulima kupata faida itokanayo na mauzo.

Mkulima akiwa anakagua mazao yake ya biashara aina ya nyanya, aliyoyapanda katika shamba, ambapo shamba linamuonekano mzuri unaotokana kunawiri na kustawi kwa zao hilo, ikiwa mkulima anafurahia matunda ya kazi aliyoifanya ambayo inaenda kumletea faida.

Zao la biashara lilijulikanalo kama viazi, likiwa limevunwa kwa wingi na wakulima wa jinsia ya kike. Ambapo wanachambua ili kujua viazi vitakavyofaa kwa ajili ya kupeleka sokoni ili kupata wanunuzi, watakaoweza kuwaungisha biashara yao.

Wakulima wakiwa wanafanya mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama nyanya, lililosheheni kwa wingi katika shamba ambalo limezingatia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaothibitika kutokana na mirija iliyopita chini ya shamba inayofikisha maji katika kila mmea.

Zao la biashara aina ya ndizi, lililozaliana kwa wingi katika katika migomba iliyokuwa katika aridhi yanye rutuba inayopelekea kupata bidhaa bora ya ndizi inayotegemewa kwenda sokoni ili kuingza faida kwa mkulima.

Moja ya zao la biashara aina ya kahawa lililo nawiri mtini, hii inathibitika kutokana na kilimo bora na cha kisasa kilichotumika katika shamba kutokana na maarifa ya mkulima, hivyo baadhi ya kahawa zipo tayari kwa ajili ya mavuno kwa mkulima ili kujiingizia kipato.

Moja ya zao la biashara aina ya mahindi, lililovunwa na mkulima ikionyesha matunda ya kazi aliyoifanya, ambapo amevuna mahindi tayari kwa kwenda sokoni, ili kupata wanunuzi watakaoweza kununua bidhaa hiyo ya mahindi.

Moja ya eneo malumu lililotengwa kwaajili ya kilimo cha biashara aina ya nyanya, ambapo mkulima amefanya mavuno ya nyanya na kuziweka katika matenga, ili kuziandaa moja kwa moja kwenda sokoni kupata wanunuzi.

Mkulima akiwa anapanga zao la biashara aina ya hoho lililotoka kuvunwa shambani, akilijaza katika viroba kwa ajili ya kulipeleka sokoni hali ambayo inamfanya afurahie matunda ya kazi aliyoifanya, kutokana na zao kwenda kumuingizia kipato kwa wanunuzi.

Zao la biashara lijulikanalo kama mananasi lililovunwa na mkulima wa jinsia ya kiume, ambayo amelijaza katika matenga katika moja ya shamba akiandaa zao kwaajili ya kulipeleka sokoni, ili kupata wanunuzi watakao nunua na kumletea faida.

Zao la biashara lijulikanalo kama mihogo, likiwa limevunwa kutoka katika shamba na kujazwa katika viroba kwa ajili ya kupelekwa kwa wanunuzi. Ambapo inaaminika zao la mihogo limekuwa na watumiaji wengi, kutokana na kuwa ni moja ya zao linaloongeza vitamini vya wanga mwilini.

Mkulima akiwa katika shamba kukagua zao la biashara lijulikanalo kama mahindi, mkulima anakagua kuthibitisha ubora wa mahindi hayo hali ambayo itamsaidia kupata mavuno ya mazao bora yanayofaa kwa biashara.

Zao la biashara ambalo linatokana na upandikizaji wa miche, aina ya migomba, ambapo husaidia kupata bidhaa bora ya ndizi, ambazo zinafaa kwa matumizi kutokana na kuwa na walaji wengi , hivyo huwa na faida na mchango mkubwa kwa mkulima, katika kujiingizia kipato.

Wakulima wakiwa wameshika zao la biashara aina ya maembe, yaliyokuwa tayari kuliwa kwa kununuliwa na wanunuzi ambapo, nyuma ya wakulima upo mwembe uliosheheni zao hilo kwa wingi, hali ambayo inaweza kuwasaidia kupata kipato kikubwa.

Zao la biashara aina ya nyanya likiwa katika shamba ambapo mkulima anafanya ukaguzi wa mazao yake ili aweze kupata mazao yaliyokuwa bora yanayofaa katika soko la biashara na kumuingizia kipato kwa wingi.

Zao la biashara aina ya hoho, lililosheheni katika makapu yaliyozungukwa na wakulima, wanaofurahia matunda ya kazi waliyoifanya, ambapo; zao limeandaliwa kwa ajili ya kuuzwa kwa wanunuzi ambao watanunua kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo kupikia ili kuongeza ladha katika chakula.

Zao la biashara aina ya vitunguu, ambapo wakulima wa jinsia tofautitofauti wakiwa wamekusanyika na vifaa vinavyowasaidia kujaza vitunguu katika viroba, wakiviandaa kwa ajili ya kupeleka sokoni kupata wanunuzi watakaoweza kununua na kuwapa faida.

Zao bora la biashara inayodhibitika kutokana na uwepo wa nyanya zenye rangi nyekundu na kijani, ikimaanisha zisizoiva na zilizoiva ambazo zipo tayari kwa kuvunwa na mkulima kwa ajili ya kwenda sokoni kupata wanunuzi.

Zao la biashara aina ya vitunguu lililosheheni katika moja ya eneo lililotengwa, kwa ajili ya kutunza zao hilo, ambapo mkulima yupo na kapu linalomsaidia kujaza vitunguu anavyovuna, na kuviweka katika sehemu hiyo kwa ajili ya kufanya mauzo.

Moja ya shamba lililolimwa zao la biashara, likiwa na uwepo wa mimea mingi ya nyanya, iliyonawiri kutokana na ardhi yenye rutuba iliyoambatana na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji, ambapo mkulima ameweka mirija inayofikisha maji katika kila mmea.

Moja ya zao la biashara lijulilanalo kama viazi, likiwekwa katika viroba, na wakulima wa jinsia tofauti tofauti waliokusanyika kuliandaa zao kwa ajili ya kwenda sokoni, ili kupata wanunuzi watakaonunua bidhaa pendwa ya viazi kwa ajili ya matumizi yao binafsi.

Wakulima wa zao la biashara aina ya ndizi, wakiwa wamevalia sare zinaofanana ambapo, wapo katika shamba wakiegemezea migomba katika miti inayosaidia isianguke, hali ambayo inathibitisha ubora wa ndizi ambayo, inafaa katika soko na kuvutia wanunuzi wengi.

Wakulima waliovuna zao la biashara aina ya kahawa, wakilichambua ili kuondoa kahawa zilizoharibika na kuchukua ambazo hazijaharibika kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kupata wateja watakaoweza kuwaingizia kipato; hali inayowasaidia kujikwamua kiuchumi.

Zao la biashara aina ya mahindi, lililosheheni kwa wingi hali inayomfanya mkulima kufurahia matunda ya kazi aliyoifanya, kutokana na kupata mazao mengi ambayo yatakua na faida na mchango mkubwa ambapo mkulima, anakusanya mazao kwa ajili ya kupeleka sokoni kupata wanunuzi.

Moja ya mti uliozaa kwa wingi zao la biashara aina ya maembe, ambapo mkulima anaongea na mnunuzi akimwelezea ubora wa bidhaa hiyo na bei ambayo atamuuzia bidhaa hiyo, ikiwa mnunuzi ananunua kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Nyanya ambazo mkulima amevuna kwaajili ya mauzo hali ambayo inamsaidia kupata kipato kutokana na kuwa na bidhaa bora ambayo inafaa katika soko la biashara. Pia inamsaidia kupata wateja wengi kwasababu ya ubora unaotokana na maarifa yake.

Zao la biashara aina ya viazi lililokusanywa kwa wingi katika eneo moja, ikiwa wakulima waliojaza baadhi ya viroba, wakiviandaa kwa ajili ya kwenda sokoni, wapo bize wakichimba viazi ikiwa ni mwendelezo wa kuvuna zao hilo la biashara katika shamba.

Zao la biashara lilijulikanalo kama mahindi, ambalo limevunwa kwa wingi na kutolewa maganda kwa ajili ya kupelekwa sokoni ili kupata wanunuzi ambao muda mwingine hulitumia zao kwa biashara ambapo kusaga ili kupata unga wa ugali ambao ununuliwa na watu kwa ajili ya chakula.

Ndizi ni moja ya zao la biashara, ambapo watu wa jinsia mbalimbali wakilitayarisha kwa kulipakia katika gari, ambalo litaweza kufanya safari hadi kwenye masoko kwa ajili ya kupata wanunuzi. Hali ambayo itakuwa na faida kwa mfanyabiashara katika kujiingizia kipato.

Viazi ni moja ya zao la biashara ambapo wakulima wajinsia tofauti tofauti wametoka kulivuna katika shamba na kuliweka katika eneo moja na kuliandaa kwa kulijaaza katika viroba kwa ajili ya kwenda sokoni ili kupata wanunuzi.

Moja ya shamba, lililonawiri zao la biashara aina ya viazi ambapo mkulima yupo makini, akiangalia zao lake ambalo, lipo tayari kuvunwa kwaajili ya kwenda sokoni ili kupata wanunuzi, watakaoweza kununua na kumsaidia mkulima kujiingizia kipato.

Moja ya zao la biashara aina ya mahindi, ambalo mkulima ameliandaa kwaajili ya kupeleka sokoni, ili kupata wanunuzi, hali ambayo inamsaidia kujiingizia kipato, na kupelekea kujikwamua kiuchumi.

Zao bora la biashara na pendwa ambapo akina mama wapo na viroba tayari ili kujaza zao kwa ajili ya kwenda sokoni pia ubora wa zao unapelekea kuwa na wanunuzi wengi ambao hupelekea kuwa na walaji wengi pia zao linatumika kujiingizia kipato kwa wajasiriamali wadogo wadogo ambao hununua zao kwa ajili ya kufanya biashara ya chipsi.

Wakulima wa jinsia ya kike wakiwa wanafanya mavuno ya zao la biashara la mbogamboga, lililowekwa katika matenga yanayowasaidia wakulima hao kutoa bidhaa hiyo kutoka katika shamba na kwenda kuzikusanya mbogamboga hizo sehemu moja, wakizitayarisha kwa ajili ya kuzipeleka sokoni.

Zao la biashara lijukanalo kama pilipili lililolimwa na mkulima kwa wingi na kwa ustadi katika shamba, ambapo miche imewekwa kwa nailoni ambazo zinasaidia mvua isiweze kuathiri matuta yanayoshikilia mimea hiyo. Hali ambayo husaidia kupata mavuno yaliyo bora.

Zao la biashara aina ya mahindi likiwa katika mavuno, ambapo mkulima anatumia mashine maalumu katika kuvuna. Mashine ambayo inarahisisha kazi kwa kumfanya amalize mavuno mapema, na kuyaandaa kwa ajili ya kuyapeleka sokoni.

Kahawa ni moja kati ya zao la biashara ambalo, imekua chanzo cha kipato kwa wafanya biashara wadogo wadogo, na chachu ya maendeleo ambayo, huwasaidia kujikwamua kiuchumi, ambapo zao hilo , linakutanisha rika tofauti tofauti , wakiwemo wazee, vijana na akina mama.

Zao la biashara aina ya vitunguu ambapo mkulima anakagua ubora wa zao hilo lililopo katika shamba ambalo limezingatia mfumo bora wa umwagiliaji wa kisasa wa kupitisha mirija inayofikisha maji katika kila mmea.

Mahindi ambayo ni moja ya zao ya biashara, ambapo mkulima amevuna na kutoa maganda akiyatayarisha kwaajili ya kuyasaga ili kutengeneza unga, ambao hununuliwa na watu kwaajili ya kupika chakula aina ya ugali.

Mkulima aliyekuwa katika shamba lililosheheni moja ya zao la biashara lijulikanalo kama nyanya ambapo mkulima amebeba kisado kinachomsaidia kuweka nyanya hizo zinazoandaliwa kwa ajili ya kwenda sokoni ili kupata wanunuzi.

Zao la biashara maarufu kama kahawa, likiandaliwa kwa kuchambuliwa na wakulima wa jinsia tofauti tofauti. Ambapo wakulima wanalijaza katika viroba tayari kwa kwenda sokoni, ili kupata wanunuzi watakaoweza kununua zao hilo.

Zao la biashara aina ya nyanya lililokuwa katika shamba lililolimwa kwa kutumia ustadi na maarifa makubwa ya mkulima, ambapo inategemewa kuvunwa mazao bora ya biashara yatakayokuwa na wanunuzi na faida kwa mkulima.

Wakulima wa jinsia tofauti, wakiwa katika shamba, wakifanya mavuno ya zao la mahindi na kuyatoa maganda huku wakiyaweka katika eneo moja, kwa ajili ya kujaza zao hilo katika vifungashio, ili waweze kulipeleka sokoni kupata wanunuzi.

Zao la biashara aina ya mananasi iliyotoka kuvunwa katika shamba likiwekwa katika matenga yanayosaidia kuhifadhi bidhaa hiyo ,ambapo wakulima wanafurahia matunda ya kazi walioifanya ambayo inaenda kuwaingizia kipato kutoka kwa wanunuzi .

Moja ya zao la biashara, aina ya vitunguu likivunwa, na kutayarishwa , kwaajili ya kwenda sokoni. Hii inathibitisha nguvu, akili, maarifa aliyotumia mkulima, katika kulima zao hili ambalo litaweza kumpatia faida kutoka kwa wanunuzi.

Wakulima wa jinsia tofauti waliobeba ndoo zenye kahawa ndani yake, hali ambayo ina ashiria mavuno yanayofanywa na wakulima hao, kwa ajili ya kufanya mauzo ya zao hilo la kahawa; lililokuwa na watumiaji wengi duniani.

Moja ya zao la biashara aina ya nyanya ambalo mkulima amelima katika shamba lake lenye nyanya nyingi, ambapo mkulima anafurahia baadhi ya mavuno ya nyanya aliyoyapata yakichagizwa na ustadi na maarifa aliyoyafanya katika shamba lake.

Moja ya zao la biashara, linalotumika katika matumizi mbalimbali ikiwemo kupikia, ambapo wakulima wamejipanga katika meza wakiliandaa tayari kwaajili ya kwenda sokoni, kupata wanunuzi watakao waletea faidia kwa kuwaingizia kipato, ambacho huwasaidia kujikwamua kiuchumi.

Zao la biashara aina ya ndizi iliyotoka kuvunwa, hali ambayo inathibitika kutokana na zana aina ya mapanga ambayo, yamewasaidia wakulima kuvuna mikungu mingi ya ndizi na kupunguza ukubwa wa kazi katika shamba. Pia ndizi zimewekwa katika mpangilio tayari kwa ajili ya kwenda sokoni kupata wanunuzi.

Zao la biashara aina ya maembe, linalovunwa katika vyombo maalumu, na wakulima wa jinsia tofauti, wakilitayarisha kwaajili ya kulipeleka sokoni ambapo, wataweza kufanya mauzo , ya bidhaa hiyo bora ya maembe, na kujiingizia kipato, kitakacho wasaidia kuwa na maendeleo.

Bidhaa bora ya ndizi zilizozungukwa na wafanyabiashara zikisubiri wateja, pia ubora wa bidhaa hiyo unathibitika na ukubwa wa mikungu yenye ubora; hali ambayo humsaidia muuzaji kuuza kwa wingi kutokana na wateja wengi kupenda vitu vyenye ubora

Mapapai ni moja ya zao la biashara ambalo, mkulima ametumia ustadi na maarifa makubwa , kupanda miche katika udongo wenye rutuba ambao, umesaidia mapapai kuzaliana kwa wingi, ambapo, itapelekea mkulima kupata mavuno mengi , na kujiingizia kipato kwa wingi.

Zao la biashara aina ya kahawa lililokusanya wakulima wengi katika eneo moja. Wakichagua kahawa inayofaa kwa matumizi na kuondoa zisizofaa, ili kupata bidhaa iliyo bora itakayoweza kuuzika kwa urahisi na kujiingizia kipato.

Zao la biashara aina ya pilipili likiwa limevunwa na mkulima katika shamba ambapo, limekuwa ardhi yenye rutuba inayosaidia kupata bidhaa bora aina ya pilipili ikiwa tayari kwenda sokoni kwaajili ya kununuliwa na wateja ambapo wanatumia zao hili katika chakula ili kuongeza ladha.

Moja ya shamba linalolimwa zao la biashara, ambapo mkulima ametumia njia ya kisasa kupitisha mirija inayofikisha maji katika kila pande ya shamba. Hali inayofanya kazi kuwa rahisi na kupelekea kupata bidhaa bora kwa ajili ya kupeleka sokoni ili kupata wanunuzi.

Zao la biashara lijulikanalo kama vitunguu likiwa katika shamba lenye uwepo wa bomba nyembamba, zinazosaidia kufikisha maji katika kila shina, hali ambayo inathibitika kutokana na unyevu uliokua katika shamba, ambao hupelekea vitunguu kuwa na rutuba na kunawiri.

Wakulima waliovalia sare maalumu wakiwa wanalisafisha shamba, lililotoka kuvunwa moja ya zao la biashara lijulikanalo kama mahindi, kitendo ambacho kinasaidia kuandaa shamba kwa ajili ya kufanya kilimo kwa mara nyingine.

Mkulima ambaye amezungukwa na zao aina ya kabichi, lilokuwa tayari kwenda sokoni ili kupata wanunuzi. Hali ambayo inamfanya mkulima kujiingizia kipato, ambacho kinaweza kukidhi mahitaji yake.

Moja ya shamba ambalo, mkulima ametumia ustadi mkubwa, kwa kulima kilimo mchanganyiko, kinachohusisha matikiti maji na mahindi. Mazao ambayo yamekua na chachu kubwa , katika kukuza uchumi, kwa mtu mmoja mmoja na nchi kwa ujumla.

Wakulima hulima vilimo mbalimbali, ila kilimo cha mapapai ni moja ya kilimo bora ambacho, kimekuwa na faida na mchango mkubwa katika maisha ya binadamu. Pale ambapo mtu hutumia zao hili la biashara, ili kujipatia kipato na pia kusaidia mtu kupata vitamini vitokanavyo na ulaji wa tunda hili.

Moja ya shamba ambalo, mkulima ametumia ustadi wa kulima mazao tofauti, ikiwa baadhi ya mazao yapo katika vitalu vilivyotenganishwa, ambavyo vimeambatana na mfumo bora wa kisasa waumwagiliaji.

Eneo lenye kreti zililo na miche midogo midogo ndani yake, inayoashiria mkulima ametumia maarifa kwa kupandikiza miche hiyo kwa njia ya kisasa. Ambapo njia hiyo husaidia kupata mazao yalio bora, yaliopandikizwa katika vyumba vilivyo tenganishwa.

Kilimo hutumia vifaa vingi kurahisisha kazi, lakini plau ni moja ya kifaa ambacho kwa asilimia kubwa hurahisisha kazi ya mkulima, hali ambayo inathibitika kutokana na moja ya shamba lenye mashine hizo aina ya plau, ambazo zinaandaa shamba kwa ajili ya kilimo.

Mkulima akiwa na mashine aina ya plau katika shamba na akiitumia kuandaa shamba hilo kwa ajili ya kilimo pia mashine aina ya plau imejizolea umaarufu kwa kuwa na watumiaji wengi wanaofanya kazi kwa kutegemea mashine hiyo.

Mashine ijulikanayo kama plau ambayo inatumiwa katika shamba kwa ajili ya kuliandaa na kilimo, pia plau imekuwa ikitumiwa na wakulima wengi katika kilimo cha kisasa ambapo hutumia muda mfupi katika kuliandaa shamba hali ambayo inaleta matumaini kwa mkulima.

Moja ya mashine ambayo inatumika kutifua ardhi katika shamba, hii ikiwa ni muendelezo wa maandalizi yanayorahisisha kazi katika kuliandaa shamba kwa ajili ya kilimo. Pia mashine inafanya udongo kuwa laini na unaofaa kwa kilimo, ambapo, itasaidia kupata mazao yaliyo bora.

Mashine aina ya plau ikiwa katika kazi ya kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo. Ni moja ya mashine ya kisasa ambayo imekuwa na watumiaji wengi kutokana na kuwa na inarahisisha kazi na kufanya kazi ifanyike kwa muda mfupi.

Moja ya mkulima aliyetumia plau, chombo ambacho , kinamsaidia kurahisisha kazi yake, kwa kufanya amalize haraka, na kufanya kazi katika eneo kubwa la shamba kwa muda mfupi, ambapo kilimo cha kutumia mashine kama plau, husaidia kuleta mafanikio kwa mkulima , na kupata kipato kikubwa.

Moja ya mashine ijulikanayo kama plau ikiwa imewekwa katika eneo la wazi lenye majani mengi ambayo inasubiri kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo. Mashine hii hufanya kazi kuwa nyepesi kutokana na kuchukua eneo kubwa la shamba na kuliandaa kwa muda mfupi.

Moja ya shamba ambalo wakulima wamejikita katika kilimo cha kisasa kinachorahisisha kazi, kwa kutumia kifaa aina ya plau ambacho hutumia muda mfupi kumaliza kazi katika eneo kubwa. Ambapo huwa na faida kwa mkulima kumaliza kazi kwa haraka na kusubiri mavuno.

Mashine aina ya plau, ikitumiwa na wakulima wawili wanaoshirikiana katika kuandaa moja ya eneo la shamba, kwa ajili ya kupanda mbegu zitakazoleta mazao bora, kutokana na uaandaaji bora wa shamba kwa kutumia njia ya kisasa.

Mashine aina ya plau ni moja ya mashine ambayo imekuwa na msaada mkubwa katika kilimo, ikiwa mkulima anaandaa shamba kwa ajili ya kilimo kwa kutumia plau ambalo hufanya kazi eneo kubwa kwa muda mchache hali ambayo inapelekea mavuno mengi.

Nafaka zilizotengwa katika makapu zikisubiri wanunuzi. Zimetengwa kwa kutofautishwa ili kumpa mteja uwezo wa kutambua nafaka hizo. Makapu yamebeba nafaka mbalimbali zikiwemo kunde na maharage ya aina tofauti tofauti kama vile: maharage ya soya, mekundu na njano.

Viroba vilivyosheheni aina mbalimbali za nafaka ikiwemo maharage na ulezi, ambapo zipo katika duka zikisubiri wanunuzi watakao kuja kununua kwa matumizi mbalimbali, ikiwemo kula ili kuongeza afya. Ikiwa inaaminika nafaka zimekuwa moja ya chanzo cha afya bora.

Mchakato unaofanywa na moja ya mzee ambaye anapanda miche kwa wingi akihakikisha anaongeza uoto katika mazingira, uoto ambao baadaye hukua na kupelekea misitu ambayo huwa na faida katika maisha ya wanadamu, ikiwa inaaminika kutokana na ushahidi wa kisayansi misitu huwa ndio chanzo muhimu cha hewa.

Moja ya mchakato unaofanywa na watu wa jinsia tofauti, ambao wamepanda miche ambayo baadaye hukua na kusaidia ongezeko la misitu, hali ambayo inathibitisha afya bora itokanayo na hewa safi, iliyosababishwa na upandaji miche.

Msitu ambao, una mimea mbalimbali, mirefu na mifupi, ikiwa baadhi ya mimea inapata nishati na rutuba, kutokana na maji yaliyopo ambayo, husaidia kuwa na ukijani uaothibitisha afya ya mimea hii.

Moja ya eneo ambalo lina ukijani utokanao na uoto wa asili ambapo baadhi ya mimea katika msitu huu hutumika kama miti shamba. Pia ndani ya msitu huu ipo ishara inayoelekeza njia hususani wageni wanaofanya utalii katika eneo hili.

Mkulima aliyepata mavuno mengi ya zao la vitunguu, ikiwa mkulima amelima zao hili kwa kutumia njia ya kisasa ya kilimo cha viwanda, kilimo ambacho kimekuwa na faida kubwa kwa kuwa na matokeo chanya kwa wakulima.

Kilimo cha viwanda ni moja ya kilimo ambacho kimekuwa na faida na mchango mkubwa, ambapo moja ya shamba lenye zao la biashara aina ya ndizi, likiwa limesheheni mikungu iliyojazia ndizi nyingi na nzuri kwa mfanyabiashara, hali ambayo inatokana na matumizi sahihi ya njia ya kisasa ya kilimo cha viwanda.

Shamba ambalo limetumia njia ya kisasa ya kilimo cha viwanda, njia ambayo imekua na faida na mchango mkubwa ambapo, shamba limenawiri makabichi yaliyozaliana kwa wingi, ikiwa ni moja ya matunda ya utumiaji wa njia ya kisasa ya kilimo cha viwanda.

Moja ya zao ambalo limekuwa na faida katika kilimo cha viwanda ambalo, lipo katika shamba lililosawili ukijani unaothibitika kutokana na mahindi yaliyonawiri kutokana na ardhi nzuri ya kilimo inayochangia kupata zao bora la mahindi kwa ajili ya kupata unga.

Njia ya kilimo cha kisasa cha viwanda ambacho kimetumika katika shamba lilolimwa na mkulima kwa ustadi na maarifa, hali ambayo inathibitika kutokana na mfumo alioutumia mkulima katika upandaji ambapo imekuwa na faida kwa kuzalisha mazao mengi.

Mbogamboga ambazo zimelimwa kwa mfumo wa kisasa wa kilimo cha viwanda. Ambapo mkulima ameweza kupata mazao bora na yaliyo na ukijani uliosawiri katika mboga hizo. Pia watu wanashauriwa kutumia mfumo huu wa kilimo kutokana na kuwa wa uhakika wa kuzalisha mazao mengi.

Moja ya eneo linalojishughulisha na kilimo cha viwanda, likiwa na uwepo wa mazao mengi ya mbogamboga hali inayosababishwa na utumiaji wa kilimo cha kisasa, kilichotumiwa na mkulima, ambacho kimekuwa na faida kwa kuzalisha mbogamboga nyingi zinazofaa kwa kula.

Eneo la bustani liliyolimwa mboga mboga likiwa linauwepo wa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, uliotumiwa na mkulima kwa kupitisha mirija membamba, inayosaidia kufikisha maji katika kila mmea na kufanya mimea iweze kunawiri.

Moja ya bustani iliyonawili mbogamboga, ambazo zinapata maji kwa wakati, hali inayosababishwa na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji uliotumiwa na mkulima, kwa kupitisha mirija mwembamba, inyosaidia kufikisha maji katika kila mmea, kitendo ambacho kinapelekea upatikanaji wa mazao bora.

Moja ya mfumo wa umwagiliaji ambao, mkulima ameutumia katika bustani kumwagilia shamba lililo nawiri ukijani, kutokana na rutuba ya udongo ipatikanayo katika shamba, ambapo mkulima ameunganisha mpira katika chanzo cha maji, ili aweze kufika katika eneo la shamba na mimea iweze kupata maji.

Mkulima ametumia mfumo wa kisasa katika shamba lenye ardhi yenye rutuba ambapo ameweka bomba jeupe linalotegemewa na mirija membamba ili kufikisha maji katika kila mmea wa shamba, hali ambayo inarahisisha kazi kwa mkulima na kufanya kazi kuwa nyepesi.

Moja ya mrija uliokatisha katika mimea iliyokuwa shambani, ikisaidia kupitisha maji katika mimea hiyo, iliyokuwa katika ardhi yenye rutuba, ikiwa ni moja ya njia ya kisasa inayotumiwa na wakulima wengi katika kilimo cha kisasa ambacho huwa na faida ya kuleta mazao bora.

Mfumo wa umwagiliaji ambao ameutumia mkulima kwa kuweka bomba zinazosaidia kufikisha maji katika kila pande ya shamba lenye mimea iliyosawili ukijani katika ardhi yenye rutuba ambayo, inasaidia ukuwaji wa mimea kwa asilimia kikubwa.

Ubunifu uliofanywa na mkulima katika shamba kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa ambao, mkulima amepitisha mirija inayofwata mistari minyoofu ya mimea ili kufikisha maji hali ambayo inaongeza rutuba katika mmea.

Mimea ya mahindi iliyonawiri na kukua vizuri kutokana na teknolojia ya umwagiliaji inayofanyika katika shamba ambalo, ukingoni lipo bomba lenye matundu madogo madogo yanayosaidia maji kufika katika eneo kubwa la shamba kwa muda mfupi.

Moja ya ubunifu wa mfumo wa umwagiliaji, uliofanywa na mkulima katika shamba, kwa kuzungusha bomba linalotoa maji katika aridhi yenye rutuba, iliyolimwa kwa matuta, ambapo mkulima anasubiri mimea iote ili aweze kupata mazao bora.

Moja ya shamba ambalo linajikita na kilimo cha umwagiliaji wa kisasa, ambapo mkulima ameweka bomba zilizopita juu ya matuta yenye mazao yanayopata maji kwa wingi, hali ambayo hupelekea kustawi na kupata mazao yaliyo bora yanayofaa katika jamii.

Ni moja ya aina ya mfumo wa umwagiliaji ambao inatumika kunyeshea bustani iliyosheheni maua mengi ambapo, mmwagiliaji ametumia mrija unaotoka moja kwa moja katika chanzo cha maji ili kumwagilia maua kwa ajili ya biashara.

Kilimo cha umwagiliaji kinachofanyika katika ardhi yenye rutuba ambayo, ina uwepo wa mimea mchanganyiko ikiwa mkulima amepitisha mirija midogomidogo, iliyobeba maji yanayoenda katika mmea; na kusaidia mmea kuwa na ukuaji mzuri kutokana na kupata maji kwa wakati.

Aina ya mfumo wa umwagiliaji ambao, mkulima ametumia ustadi na maarifa makubwa, katika matuta ya mbogamboga yaliyobeba mirija ya maji, inayowezesha ufikishaji wa maji katika kila mche, na kumrahisishia mkulima kutotumia nguvu kubwa katika kilimo cha umwagiliaji.

Moja ya bustani ya mbogamboga ambayo mkulima ametumia mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji kwa kupitisha bomba lenye mirija iliyokuwa katika kila kitalu cha shamba inayosaidia kufikisha maji katika kila mmea.

Mfumo wa umwagiliaji ambao mkulima ameutumia kwa kupitishia bomba, linalorusha maji ambayo mfanyakazi kuwa rahisi katika shamba, pia humsaidia mkulima kutotegemea majira ya mvua hivyo, kumfanya mkulima kulima katika vipindi mbalimbali vya mwaka.

Umwagiliaji wa kisasa uliotumika katika shamba ambalo lina ardhi yenye rutuba na mimea iliyonawiri kwa kuwa na ukijani. Hali ambayo inathibitika kutokana na mfumo bora wa kisasa ambao mkulima ameutumia, kwa kuweka bomba kubwa lenye mirija inayosaidia kutoa maji katika bomba hilo na kupeleka shambani.

Ni moja ya mfumo wa umwagiliaji ambao mkulima kautumia katika shamba lenye uwepo wa mimea iliyo nawiri kutokana na ardhi yenye rutuba, iliyoambatana na bomba nyembamba zinazofikisha maji ya kutosha kwa kila mmea. Hali ambayo inarahisisha kazi na kufanya mazao ya kuwe vizuri.

Moja ya eneo lenye uoto wa asili na vilele vya milima, ikiwa vilele hivyo vina barafu baadhi ya maeneo, hali ambayo inathibitisha ubaridi uliokithiri katika eneo hilo, ambapo eneo lina uoto unaoweza kuhimili baridi hilo.

Moja ya eneo lenye mandhari ya nyasi fupifupi na miti baadhi, ikiwa na uwepo wa makazi ya watu. Pia eneo lina ardhi nzuri, inayoweza kutumika kwa kilimo cha kisasa ambacho, huwa na faida kubwa kwa mkulima.

Moja ya eneo lenye wanyamapori aina ya twiga, waliokuwa katika eneo la wazi lenye uwepo wa uoto wa asili, ikiwa baadhi ya miti ipatikanayo katika eneo hilo hutumika kama miti shamba. Pia hutumiwa kama chakula na mnyama twiga kwa kula majani yaliyokuwa juu, yasiyoweza kupatikana kirahisi na wanyama wengine.

Moja ya mandhari ya kitalii ambayo ina mporomoko mrefu, ambao chini una miinuko na mabonde madogomadogo yaliyoambatana na uoto wa asili uliosawili ukijani wa aina yake, ikiwa inaaminika, uoto wa asili ni chanzo muhimu cha hewa safi katika mazingira.

Moja ya eneo lenye mandhari nzuri iliyokuwa na bwawa la maji lenye kina kirefu, ikiwa limezungukwa na uoto wa asili ulio sawili ukijani. Pia eneo lina uwepo wa miamba midogomidogo, ikiwa ni baadhi ya sifa za kitalii zinazopatikana katika eneo hilo, ambazo zinaweza kuingiza pato.

Eneo ambalo linauwepo wa mabonde na miinuko ambayo imeambatana na makazi ya watu ikiwa wakazi wamelima mazao katika mashamba madogomadogo yanayo weza kuwasaidia kupata chakula kwa ajili ya kujikimu kimaisha.

Moja ya eneo lenye mandhari ya uoto wa asili, ambao kuna nyasi fupifupi na miti mirefu, ikiwa kuna mto unaotiririsha maji kutoka eneo moja kwenda jingine, pia eneo lina mporomoko unaotokana na athari zitokanazo na maji yanayopita katika eneo hilo.

Moja ya eneo lililokuwa tambarare na mwinuko wa mlima uliokithiri ukijani unaotokana na uoto wa asili, ikiwa eneo lina mandhari inayovutia watalii wanaoweza kufanya matembezi kwa kuongozwa, ili kujifunza mambo mbalimbali yapatikanayo ndani ya eneo hilo.

Eneo ambalo lina mandhari yenye miti mirefu na mifupi, nyasi ndogondogo, na mwinuko uliokithiri ukijani, ikiwa nyakati ambazo jua linazama, ikiashiria usiku unakaribia kuingia. Pia eneo linamiti yenye majani ambayo yanatumika kutengeneza dawa za mitishamba.

Makapu yaliyobeba aina mbali mbali za mbegu, yakiwemo maharage na kunde, ikiwa wakulima wengi wamekuwa wakitumia mbegu hizi katika kilimo cha kisasa, ambapo hulima mazao yatokanayo na mbegu hizi na kuyaingiza katika soko kwa ajili ya biashara.

Kilimo cha upandaji mbegu kimekuwa na faida na mchango mkubwa katika jamii kwa kuwa na matokeo mazuri yanayoleta mazao bora na mengi ikiwa mkulima amepanda mbegu ambazo zimetoa mimea mingi, ambapo inaaminika njia hii ni moja ya njia ya kisasa yenye faida katika jamii.

Vifungashio vilivyo beba mbegu, zinazo faa kwa matumizi ya kilimo cha kisasa. Ikiwa vifungashio vimewekwa picha na maandishi mafupi yanayo elezea kuhusu mbegu hizo, na mazao yapatikanayo kutokana na mbegu hizo. Ikiwa karoti na hoho ni baadhi ya picha, katika vifungashio zinazo ashiria matokeo ya mbegu.

Vifungashio ambavyo vina mbegu zinazofaa kwa kilimo cha kisasa cha upandaji mbegu. Pia vifungashio vimewekwa picha zinazoonyesha matokeo ya mbegu iliyokuwa katika kifungashio hicho, ambapo pilipili na bamia ni baadhi ya picha za vifungashio, zinazoashiria matokeo ya mbegu hizo.

Wakulima wa jinsia ya kiume wakiwa wanafanya ukaguzi wa mbegu zitakazotumika kwa ajili ya kilimo, ikiwa wamezitandaza katika gunia lililokuwa juu ya nyavu iliyoshikiliwa na miti, ambapo wakulima wanathibitisha ubora wa mbegu hizo, kama zitafaa kwa kilimo.

Mbegu za mahindi zenye ubora katika ardhi zinazokidhi viwango vya kilimo hicho, husaidia ukuaji mzuri ambao, hupelekea mahindi kuwa na virutubisho muhimu vinavyosaidia kuwa na afya bora katika mwili wa binadamu.

Mbegu zinazofaa kwa kilimo, zikiwa dukani , kusubiri wanunuzi. Mbegu zimepangwa katika makundi tofauti tofauti, ili kumrahisishia mnunuzi kutambua mbegu hiyo na ambavyo anaweza kuitumia shambani, ikiwa viroba vinauwepo wa mbegu mbalimballi kama mahindi, kunde na maharage.

Mbegu zinazofaa kwa kilimo ambapo zimewekwa katika magunia yaliyoambatana na mabango madogo madogo yanayotoa taarifa kuhusu mbegu hizo bora ambazo, zinafaa kwa kilimo cha kisasa ambapo hua na faida kwa kuzalisha mazao mengi yatokanayo na ubora wa mbegu, hizo na kuleta faida kwa mkulima.

Kilimo cha upandaji mbegu kimekua na mchango mkubwa kwa wakulima, ambapo moja ya shamba la kisasa lililopandwa mbegu ambazo zimestawi na kukua kwa kutoa mimea iliyoambatana na mirija inayo saidia kufikisha maji urahisi katika kila mmea.

Miche ambayo, inatokana na mbegu zilizopandwa katika ardhi, na kuwa na ukuaji mzuri unaosababishwa na mfumo mzuri wa umwagiliaji, unaotokana na bomba nyeusi, zilizopangwa sambamba na mistari minyoofu, inayofikisha maji katika kila mche.

Faida zitokanazo na kilimo cha upandaji mbegu ambapo, moja ya kifungashio chenye picha ya mmea kilichobeba mbegu zinazofaa katika kilimo cha kisasa, ambacho huzingatia maarifa na ustadi mkubwa kwa mkulima. Pia inaaminika wapandaji mbegu katika kilimo, umekuwa na faida kubwa kwa mkulima kutokana na kuzalisha mazao mengi.

Kilimo cha upandaji mbegu ambacho mkulima ametumia katika shamba ambalo lina uwepo wa mimea aina ya mahindi itokanayo na upandaji mbegu. Pia, mkulima ametumia ardhi yenye rutuba ambayo inaweza kustahimili ukuaji wa zao la mahindi ambalo litamletea faida mbeleni.

Vifungashio ambavyo vimebeba mbegu za mazao tofauti tofauti kutoka katika kampuni ya Easeed. Mbegu ambazo hutumiwa na wakulima katika vilimo vya mazao mbalimbali yakiwemo maharage na mahindi.

Kilimo cha upandaji mbegu ambacho, kinathibitika na miche iliyokua katika makopo, kutokana na kupandwa mbegu, katika udongo wenye rutuba ambao unachangia kwa namna moja , ukuaji wa miche iliyonawiri na kuwa na ukijani.

Kilimo cha upandaji mbegu, kilicholimwa katika shamba ambalo lina ardhi yenye rutuba, iliyobeba mimea ambayo imeambatana na mirija—ambayo inasaidia kufikisha maji katika kila mmea—hivyo inapelekea shamba kuwa la mimea bora iliyostawi na kuleta matumaini kwa mkulima.

Uwepo wa vifungashio vilivyo na mbegu za kilimo ndani yake ambavyo mfanyabiashara amevipanga katika duka lake kwa kuviweka katika makundi hali ambayo inarahisisha kutambua kwa haraka aina ya mbegu anayoitaka mteja katika duka na kufanya kazi yake ya mauzo kuwa raisi.

Kilimo cha umwagiliaji mbegu ambacho, mkulima ameambatanisha na tekinolojia ya umwagiliaji kwa kutumia mirija, inayopitisha maji ambapo, mirija hiyo ipo juu ya matuta yenye mbogamboga, zenye ukijani unaothibitisha juu ya ardhi nzuri ambayo mkulima ametumia kwa kilimo.

Mbegu za kilimo ambazo zipo katika kifungashio, ambacho kina maelezo na picha ya zao la nyanya. Ambazo zinasaidia kuwasilisha taarifa kwa mtumiaji juu ya zao lipatikanalo kutokana na mbegu hizo zilizopo katika kifungashio ambazo hutumika katika kilimo cha kisasa.

Kilimo cha upandaji mbegu ni moja ya kilimo bora ambapo, mkulima amepanda mbegu katika matuta yaliyopangwa kwa ustadi na kubeba mirija ipitishayo maji ambayo, hufika katika kila shina kusaidia mimea iliyopandwa na mkulima kuwa na rutuba na kupelekea kupata mazao yaliyo bora.

Ni moja ya njia ya upandaji mbegu ambayo mkulima ametumia makopo yaliyoambatana na udongo kupanda mbegu zilizotoa mimea pia njia hii imekuwa na watumiaji wengi kutokana na kuwa ni njia yenye faida kubwa na matokeo chanya kwa mkulima .

Moja ya kilimo pendwa kinachohusisha upandaji mbegu, ambapo wakulima wakijiandaa kwaajili ya kilimo wakizitoa mbegu katika moja ya viroba, na kuzimwaga katika turubai kwaajili ya kwenda nazo mashambani, ili kuanza kilimo hicho cha upandaji mbegu.

Mbegu bora kwa kilimo zilizo katika makopo na vifungashio vilivyokua katika maboksi, ambapo mbegu hizi hutumika katika kilimo cha kisasa, ambacho kimekua na faida na mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, na taifa kwa ujumla.

Kilimo cha upandaji mbegu katika shamba lenye mimea ya mbogamboga zilizonawiri, kutokana na ardhi yenye rutuba iliyoambatana na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mirija, ambayo husaidia kufikisha maji katika kila mmea wa shamba, na kusaidia ukuaji bora wa mbogamboga.

Duka ambalo linauza mbegu kwaajili ya kilimo likiwa na viroba vilivyojaa aina tofauti tofauti za mbegu, ambazo muuzaji anasubiri wateja ambao ni wakulima watakao zitumia kwa kilimo cha kisasa, ambacho kimekua na matokeo chanya shambani.

Maafisa wa mifugo waliovalia mavazi maalumu, ambao wapo kwa ajili ya kutoa chanjo kwa mbwa wa kufugwa, ili kuwasaidia miili yao iweze kujikinga na magonjwa hatarishi, kwa kupambana na vimelea vitokanavyo na magonjwa hayo.

Wanyama pori jamii ya tembo ambao wapo katika moja ya eneo la hifadhi, ambalo hutumika katika shughuli za utalii ikiwa tembo hawa nikivutiwa, ambacho hupendwa kutazamwa na watalii wengi kutokana na ukubwa wa mwili wao, ambao husaidia kutodhulika na wanyama wengine kirahisi.

Eneo lenye wanyama pori maarufu kama tembo, wakiwa katika eneo lililo andaliwa kwa ajili ya maonyesho yanayo ashiria utalii, unaothibitika kutokana na watu wenye asili ya ngozi nyeupe, waliozunguka eneo na kupiga wanyama picha za kumbukumbu.

Moja ya mnyamapori mwenye mistari meupe na meusi, maarufu kama pundamilia, ambaye amekuwa akiwavutia watu wengi hususani watalii, wanaotoka mbali kwa ajili ya kuja kumuona mnyama huyu, anayetembea kwa maringo mbugani, akithibitisha uzuri wake.

Moja ya mnyamapori ambaye, anapendeza kutokana na rangi mbalimbali zilizopo katika mwili wake, na urefu unaochagizwa na miguu yake akiwa katika eneo lililoandaliwa kwa utalii, ambapo watalii hufika kupata taarifa kamili kumuhusu mnyamapori aina ya twiga, ambaye, anapendeza machoni kutokana na uzuri wake.

Ni moja ya mnyamapori anayeongoza kwa urefu kuliko wote, ajulikanaye kama twiga, akiwa katika mbuga ambapo watalii hufika kwa ajili ya kujionea mnyama huyo ambaye ukiachana na urefu ana uwepo wa sifa mbalimbali katika mwili wake, zinazovutia watalii.

Wanyamapori wajulikanao kama twiga, ambao wana rangi nzuri na urefu ambao hufanya watalii kuvutiwa na kwenda katika mbuga ili kuwaona wanyama hao, hali ambayo huwa na manufaa kwa kuingiza fedha za kigeni ambazo huwa ni pato kwa taifa.

Daktari wa mifugo ambaye, anatoa chanjo pamoja wanyama pori aina ya tembo, ili kumfanya asishambuliwe na magonjwa. Hali ambayo inasaidia kujenga utimamu wa afya wa tembo na kupelekea kuwa na wanyama bora wanaotumika katika utalii na kuingiza faida.

Wanyama pori aina ya mamba ambao makazi yao yamekuwa majini kwa asilimia kubwa na muda mwingine kutoka nchi kavu kwa ajili ya kujitafutia kitoweo pale wanapokuwa na njaa na kuotea jua ambalo huwa na manufaa katika miili yao .

Aina ya wanyama pori wajulikanao kama nyati, ambao wana pembe zilizochongoka na manyoya meusi, wakiwa katika bwawa lenye maji kwa ajili ya kuondoa kiu kutokana na jua kali, huku mmoja ya nyati akiwa anaangalia mazingira kwa ajili ya usalama wake kutokana na wanyama wakali.